Huu ndipo vile naona vitabu ziko nyingi ila watu wako ready yani kusoma. Hizi ni ya shule ya kwanza vitabu yao ya kusoma.

Hapo ndipo vile naona ni shule ya upili yani naona vile mahali ya kusoma yani yako tofauti ni mahali ya university ama mahali ya primary , tofauti zao ni hiyo chair ya kusoma.

Ngazi ni vipandio vinavyotumiwa kupanda au kushukuka kutoka ghorofa moja hadi ingine katika jengo lingine.

Si unakaa ukisoma darasani yaani iko na mazuri zake, wewe pekee yako ndo unakaa ili usipate mtu yeyote mwingine anakusumbua.

Hayo machache hapo ndipo wameeka kwa jedwali ya wiki ili zinafwatana zile zinaendanga wiki moja kwa moja ili watumie vile zinaenda.

Ni mahali pazuri watoto wanakuja kucheza sikukuu ama siku yote yaani wanafurahi sana kuona ama kucheza hapo.

Hapo ndipo, yaani kuna alama zimewekewa ikiwa barabarani, ikiwa kila mahali. Hapo vile tunaona wamewekewa alama, yaani ukitembea hivi hii alama inakuonyesha high school yenye unaenda nikama ni lefti.

Hapo ndipo vile naona kuna chair juu yake ikona karatasi ya kufanya mtihani iwe ni hayo ni shule ya upili sekondari. Watu wako ready kufanya mtihani.

Ndipo vile naona wengi wanatembea mguu na wengi wao hawatembei mguu yaani ni ulemavu. Ni hali ya mtu kuwa na upungufu wa kimo ili kiakili au kihisia, wanaoweza kumzuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada maalum.

Naona msichana ako na miguu moja ingine hana, na bado anacheza boli yaani ako na nia mzuri sana kuliko wengine ambao wako na miguu wawili.

Kwa hayo machache, huyu ni waziri wa elimu. Anatoa hotuba kuhusu kunavyoenda masomoni.

Hawa ni walemavu, yaani hali ya mtu kungua upungufu wa kimwili, kiakili au kihisia unaoweza kumzuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada wao.

Hakuna kitu kizuri kama kufurahia na nchi yako, na tunapaswa kufurahia amani na watu tunaoona kama sio wakenya ili tupate amani.

Ni Noah ark. Ni mahali mazuri sana ili huyo watoto ama watu wakubwa wanakuja wajifunze kuchora mambo mengi.

Kufurahia amani na uzuri wa Kenya. Tunapaswa kufurahia amani na ushikamano tulionao wakenya. Hali hiyo ni mazuri katika wananchi wote

Kwa hayo machache, naona wengi ni walemavu, yaani hali ya mtu kuwa na upungufu ya kimwili, kiakili au kihisia wanaweza kumzuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada maalum.

Kwa hayo machache naona mtu mlemavu alikua anaendesha baiskeli ili ako na hamu ya kuendesha. Vile naona mambo yake sio mbaya ile vile alikua anaendesha.

Ndipo vile naona kuna mtu mlemavu, ambayo ni hali ya upungufu wa kimwili, kiakili, au kihisia, inayomzuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada maalumu.

Kwa hayo machache hizi ni kiti ya kukaa lazima hapo ni chuo cha kikuu ili watu wanatumianga hizi machairs yaani watu wako ready kusoma vile naona hapo.

Hayo chache pana watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili ili ni wale wa kukimbia. Wasemaga athletic .

Kuna kitu mazuri ya kufurahia na msimamo wa nchi na mshikamano vile tunaona wenzetu wako na furaha kukua na hapo kwao.

Hapo naona vitabu vingi vya kusoma yaani Ayubu mashakani, mwenye ameandika vitabu hivyo anaitwa John Habwe ili usome vizuri.

Gimu ni mahali maalum ambapo watu huenda kufanya mazoezi ya mwili kwa kutumia vifaa maalum kama vile vyuma vya kunyangua.

Hapa tunaeza sema ni masomo tu Chemistry lab na Biology lab hayo ni masayansi ili mtu afaidike kenye afya yake iko nzuri na gani iko mbaya.

Wachezaji hawa wanacheza boli ila wanacheza na mguu moja na ingine hana na vile wanacheza wawili kama wengine ambao wako na miguu mbili hawaezi cheza hivo.

Kwa hayo machache, hapo ni shule. Yaani shule na amejua vile imechorwa ukuta na vile wamejengwa ili watoto wasome vizuri.

Ulemavu ni hali ya mtu kuwa na upungufu wa kimwili ,kiakili au kiisia unaeza weka kumzuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada maalum .

Hawa ni walemavu, yaani hali ya mtu kuwa na upungufu wa mwili, kiakili na au kihisia unavyoweza kuwazuia kufanya baadhi ya mambo kama wengine bila msaada maalum.

Kwa hayo machache, naona lockers mingi ndani ya class , tunaweza sema hapo ni shule pili yaani sekondari yaani wao ndio wanatumia locker hii kusoma ili wapate masomo mazuri.